Kwenye soko palipo na watu wengi wamevaa tofauti ya rangi tofautitofauti wamama ndio wanaonekana kua wengi wakiuza bidhaa tofautitofauti kwa wanunuaji.

Soko la vibanda ambapo pana avocado ambazo hazijaiva, kuna mahindi ya kijani kibichi. Juu pamehang'ishwa mananasi chini kuna matikiti maji pamoja na malenge.